Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na mfano wa madaftari, pamoja na kompyuta mpakato; ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani wakiwa wameshika mfano wa daftari, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya watu wazima.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

Watu walio katika eneo la ndani lenye ubao wenye rangi nyeusi, ikiashiria ni watu wakiwa wanajifunza na eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima.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

Jopo la watu walio katika eneo la ndani, lenye meza ilihifadhi mfano wa vitabu au madaftari, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani wakisikiliza, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza iliyohifadhi vifaa mbalimbali mfano wa madaftari ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo landani lenye meza iliyo hifandhi mfano wa vitabu au mashajala, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya elimu ngazi ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye kuta zilizobandikwa mabango ya aina tofautitofauti ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Watu waliosimama katika eneo la ndani lililozungukwa na mabango mbalimbali, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani, lenye meza zilizohifadhi mfano wa vitabu au madaftari, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Watu walio katika eneo lenye meza ilio na vifaa mbalimbali kama vile taa za umeme, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Watu waliosimama katika eneo lililozungukwa na mabango ya aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani, lenye meza iliyohifadhi mfano wa vitabu pamoja na kompyuta mpakato. Ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Watu waliosimama katika picha ya pamoja, katika eneo la ndani lenye meza iliyohifadhi mfano wa madaftari pamoja na kompyuta mpakato. Ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Watu walio katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na mashine ya kushonea pamoja na nyuzi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Watu walio keti katika eneo la wazi, lililozungukwa na mabango yaliyochapishwa picha za aina mbalimbali. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani lenye ubao wa rangi nyeusi. Ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Watu lililo keti juu ya meza zilizo hifadhi mfano wa madaftari au vitabu, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye ukuta ulio chapishwa mabango ya aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima

Watu walioketi katika eneo la wazi lililozungukwa na mabango yaliyochapishwa picha za aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na kifaa cha kielektroniki, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.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

Watu walioketi katika eneo la ndani, lenye meza iliyozungukwa na mfano wa madaftari pamoja na kompyuta mpakato ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu kwa watu wazima.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

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi mfano wa madaftari au vitabu, likiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Watu walioketi katika eneo la wazi, lililozungukwa na mabango ya aina mbalimbali; ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi mfano wa madaktari pamoja na vitabu, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Mtu aliyesimama katika eneo la ndani lililozungukwa na safu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la duka kubw litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa vitabu mbalimbali.

Eneo la wazi lililo na vifaa vya kuchezea watoto kama vile bembea zenye rangi tofautitofauti. Ikiashiria ni mandhari ya eneo la shule kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya chekechea.

Eneo la nje lililozungukwa na vifaa mbalimbali kwaajili ya michezo ya watoto, ikiashiria ni mandhari ya shule itumikayo kwaajili ya utoaji wa elimu ngazi ya chekechea.

Eneo la nje lililo zungukwa na majengo pamoja na vifaa kwa ajili ya michezo ya watoto mfano mabembea, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya chekechea na shule ya msingi.

Eneo la wazi lililotengenezwa kwa vifaa mbalimbali kwa ajili ya michezo ya watoto, ikiashilia ni mandhari itumikayo kwa ajili ya shule ya chekechea au shule ya watoto.

Mtu aliye katika mlango wa chumba mfano wa darasa lililochapishwa picha za aina mbalimbali za mwanasesele, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya chekechea.

Mtu aliyesimama mlangoni akiangalia katika eneo la ndani la chumba mfano wa darasa, lililochapishwa maandishi mbalimbali pamoja na picha za mwanasesere, ikiashiria ni eneo la mazingira ya shule ya chekechea.

Eneo la wazi lenye vifaa vya kuchezea watoto mfano wa viti vilivyotazamana, ikiashiria ni eneo la mandhari ya shule, itumikayo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya chekechea na awali.

Eneo la wazi lenye majengo yaliyotengenezwa kwa ustadi pamoja na vifaa vya kuchezea watoto, mfano wa bembea ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Kitabu kilichochapishwa picha na maandishi ya aina mbalimbali yakitoa maelekezo ikiashiria ni kitabu kitumikacho kwa ajili ya ufundishaji wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Eneo la ndani lenye safu zilizohifadhi mfano wa faili, vitabu au madaftari ikiashiria ni eneo la ofisi litumikalo na shule ya msingi.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika mfano wa kitabu au daftari katika eneo la ndani lenye ubao wenye rangi nyeupe, ikiashiria ni mwalimu wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Eneo la ukuta lililochapishwa maandishi yasomekayo siku za wiki: jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa, jumanosi; ikiashiria ni eneo la shule ya msingi.

Eneo la ndani lenye ubao wenye rangi nyeusi pamoja na viti vilivyopangwa kwa ustadi, kiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Safu iliyohifadhi vitabu vilivyopangiliwa kwa ustadi vikiwa vimechapishwa picha pamoja na maandishi mbalimbali, ikiashiria ni vitabu vitumikavyo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Karatasi zilizo chapishwa picha za aina mbalimbali pamoja na namba, ikiashiria ni daftari la mwanafunzi wa elimu ngazi ya shule ya msingi akiwa amesahishwa kazi yake.

Watoto walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi mfano wa madaftari huku mwalimu akiwa mbele ya chumba hicho, ikiashiria ni darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Eneo la nje lililozungukwa na maua yaliyochongwa kwa ustadi, pamoja na wanafunzi waliovalia mavazi ya sare, ikiashiria ni mandhari kwa ajili ya shule ya msingi.

Kitabu kilichofunguliwa kurasa kilichochapishwa picha na maneno ya aina mbalimbali, ikiashiria ni kitabu kitumikacho kwa ajiki ya utoaji wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Karatasi zilizochorwa picha za aina mbalimbali pamoja na namba zilizosaishwa, ikiashiria ni daftari au kitabu cha mwanafunzi wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Eneo la nje ya jengo lililojengwa kwa ustadi aina ya ghorofa lililozungukwa na maua aina mbalimbali, ikiashiria ni mandhari kwa ajili ya shule ya msingi.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika mfano wa madaftari ama vitabu, katika eneo la ndani lenye ubao wenye rangi nyeupe, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili utoaji wa elimu, ngazi ya shule ya msingi.

Eneo la wazi lenye barabara iliyozungukwa na maua mazuri yaliyochongwa kwa ustadi, ikiashiria ni mandhari kwa ajili ya shule ya msingi kama eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi hiyo.

Watoto waliovalia mavazi maalumu mfano wa sare walioketi katika eneo la ndani, huku mwalimu akiwa mbele akihutubia ikiashiria ni eneo la darasa litumiwalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Eneo la wazi lenye majengo yaliyotengenezwa kwa ustadi pamoja na vifaa vya kuchezea mfano wa mabembea, ikiashiria kuwa ni eneo au mandhari kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Safu zilizohifadhi mfano wa mafaili pamoja na vitabu au madaftari, ikiashiria ni eneo la ofisi litumiwalo na shule ngazi ya elimu ya shule ya msingi.

Eneo la nje ya jengo lililo tengenezwa kwa ustadi aina ya ghorofa, ikiashiria ni mandhari ya shule itumikayo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Eneo la nje la jengo lililotengenezwa kwa ustadi likiwa limechapishwa picha za aina mbalimbali ikiashiria ni mandhari itumikayo kwa ajili ya shule ya msingi kwa ajili ya utoaji wa elimu.

Watoto walioketi katika eneo la ndani lililo na ubao wenye rangi nyeusi, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajli ya utoaji wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Eneo la nje ya jengo aina ya ghorofa lililojengwa kwa ustadi ikiashiria ni eneo au mandhari ya shule ya msingi, itumikayo kwa ajili ya utoaji wa elimu kwa ngazi hiyo.

Watoto walioketi katika eneo la ndani, huku mwalimu akiwa mbele ya chumba hicho. Ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu, ngazi ya shule ya msingi.

Eneo la nje lililozungukwa na vifaaa mbalimbali , kwa ajili ya michezo ya watoto na majengo, ikiashiria ni mandhari ya shule itumikayo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Eneo la nje lenye majengo pamoja na maua yaliyotengenezwa kwa ustadi na watu (mfano wa wanafunzi), ikiashiria ni mandhari au eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Kitabu kilichofunguliwa kurasa kilichochapishwa maneno na picha za aina mbalimbali, ikiashiria ni kitabu kitumikacho kwa ajili ya ufundishaji wa wanafunzi wa shule ya msingi.

Eneo la nje lililotengenezwa kwa ustadi likiwa na majengo yaliyojengwa kwa ustadi mfano wa ghorofa, ikiashiria ni madarasa yatumikayo kwa ajili ya shule ya msingi.

Watoto walioketi katika eneo la ndani, wakiwa wamevalia sare ni rangi ya bluu pamoja na nyeupe. Huku mwalimu akiwa ndani ya darasa hilo. Ikiasharia ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu, ngazi ya shule ya msingi.

Mafaili yaliyopangwa kwa ustadi katika eneo la ndani ikishiria ni eneo la ofisi litumikalo kwa ajili ya shule ya msingi.

Watoto walioketi wakiwa wamevalia mavazi ya sare katika eneo la ndani lenye mabango ya aina mbalimbali pamoja na ubao wenye rangi nyeusi, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Sehemu ya ukuta iliyochapishwa maneno yasomekayo siku za wiki, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi, ikiashiria ni eneo la mandhari ya shule ya msingi.

Mtu aliye ndani ya chumba chenye ubao wenye rangi nyeusi, akiandika pamoja na kuchora. Ikiashiria ni mwalimu anayefundisha wanafunzi wa shule ya msingi.

Kitabu kilichochapishwa picha na maandishi mbalimbali, ikiashiria ni kitabu kitumikacho kwa ajili ya ufundishaji au utoaji wa elimu, kwa ngazi ya elimu ya shule ya msingi.

Eneo la nje ya jengo lililotengenezwa kwa ustadi, lenye kibaraza kirefu kilicho na vizuizi vya chuma, ikiashiria ni eneo au mandhari kwa ajili ya shule ya shule ya msingi.

Eneo lililochapishwa maandishi yasomekayo "siku za wiki jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa na jumamosi" ikiashiria ni eneo la madhari ya shule ya msingi

Karatasi iliyochapishwa picha za aina mbalimbali pamoja na namba zilizosahihishwa, ikiashiria ni daktari au kitabu cha mwanafunzi wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Kitabu kilichochapishwa picha na maneno ya aina mbalimbali, ikiashiria ni kitabu kitumikacho kwaajili ya utoaji wa maelekezo na ufundishaji wa wanafunzi elimu ngazi ya shule ya msingi.

Mtu aliyechuchumaa pembezoni mwa safu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la maktaba litumikalo kwa ajili ya utunzaji wa vitabu vitumikavyo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya sekondari.

Watu walio katika eneo la wazi lenye meza iliyo zungukwa na bahasha, pamoja na mfano wa ma faili au madaftari, ikiashiria ni eneo la shule litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya sekondari.

Eneo la ndani lililopangiliwa kwa ustadi lililo na viti pamoja na meza iliyohifadhi kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya sekondari.

Mtu aliyeketi katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na mfano wa madftari ikiashiria ni mwalimu aliye katika ofisi ikiashiria ni eneo au mandhari ya shule ya sekondari.

Kitabu kilichochapishwa picha za watu pamoja na maneno yasomekayo baiolojia kitabu cha mwanafunzi kidato cha nne, ikiashiri ni kitabu kitumikacho kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya sekondari.

Mtu aliyeketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na mfano wa madaftari yaliyokusanywa, ikiashiria ni mwalimu wa elimu ngazi ya sekondari.

Eneo la ndani lenye meza zilizo na mfumo ya maji. Ikiashiria ni eneo la maabara itumikalo kwa ajili ya utafiti wa kisayansi, kwa shule za elimu ngazi za sekondari.

Eneo la nje ya jengo lililotengenezwa na kujengwa kwa ustadi, lenye milango mizuri na mengi ikiashiria ni madarasa yatumikayo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya sekondari.

Watu waliokatika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na mafaili, vitabu pamoja na madaftari, ikiashiria ni eneo la ofisi ya walimu ngazi ya elimu ya sekondari.

Watu walio katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi mfano wa majalada vitabu au madaftari. Ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya sekondari.

Watu waliovalia mavazi mfano wa sare ,walio katika eneo la ndani lenye safu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali. Ikiashiria ni eneo la maktaba litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya sekondari.

Eneo la ndani lililopangiliwa katika safu zilizonyooka, vitanda vilivyotandikwa mashuka yenye rangi ya pinki, ikiashiria ni eneo kwaajili ya bweni kwa shule za sekondari.

Mtu aliye katika chumba chenye meza iliyozungukwa na kemikali za aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la maabara litumikalo kwa ajili ya utafiti wa kisayansi kwa ngazi ya shule ya sekondari.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lililo na meza zilizopangwa katika safu zilizonyooka zikiwa na mfumo wa maji, ikiashiria ni eneo la maabara litumikalo kwa ajili ya utafiti wa kisayansi kwa shule za sekondari.

Mtu aliye simama pembeni ya ubao wenye rangi nyeusi ulio na vifaa mbalimbali pamoja na maneno yasomekayo "Mfumo wa umeng'enyaji wa chakula kwa binadamu" ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya utoaji wa elimu ngazi ya sekondari

Eneo la ndani lenye meza zilizotengenezwa kwa ustadi zenye mfumo wa maji na mabomba, ikiashiria ni eneo la maabara litumikalo kwa ajili ya utafiti wa kisaayansi kwa shule za sekondari.

Watu walio katika eneo la ndani lenye ubao wa rangi nyeusi pamoja na meza iliyohifadhi mfano wa bahasha, ikiashiria ni walimu wa elimu ngazi ya sekondari .

Eneo la ndani lenye meza zilizotengenezwa kwa ustadi zikiwa na mfumo wa maji, ikiashiria ni eneo la maabara litumikalo kwa ajili ya utafiti wa kisayansi litumiwalo na elimu ngazi ya sekondari.

Eneo la ndani lenye vitanda vya juu na chini, lililopangiliwa kwa ustadi ikiashiria ni eneo la bweni litumikalo kwa ajili ya wanafunzi wa shule za sekondari.

Jopo la watu waliyoketi katika eneo la ndani wakiwa wamevalia mavazi maalumu mfano wa sare, ikiashiria ni wanafunzi wa elimu ngazi ya sekondari.

Kitabu kilichochapishwa picha ya mtu aliye katika chumba mfano wa maabara pamoja na maneno yasomekayo "Kemia Kitabu cha Kidato cha Tatu, Kitabu cha Mwanafunzi" ikiashiria ni kitabu kitumikacho kwaajili ya Ufundishaji wa elimu ngazi ya sekondari.

Eneo la ndani lenye meza zilizotengenezwa kwa ustadi likiwa na mfumo wa maji kwa njia ya mabomba, ikiashiria ni eneo la maabara litumikalo kwa ajili ya utafiti wa kisayansi kwa wanafunzi ngazi ya sekondari.

Mtu aliye katika eneo la ndani lenye meza iliohifadhi vifaa mbalimbali pamoja na kemikali, ikiashiria ni eneo la maabara litumikalo kwa ajili ya utafiti wa kisayansi kwa ngazi ya shule ya sekondari

Mtu aliyevalia kifaa kinga mfano wa barakoa, aliye katika eneo la ndani lenye meza iliyo ifadhi mfano wa madaftari, ikiashiria ni mwalimu wa elimu ngazi ya sekondari.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani lenye meza iliyohifadhi mfano wa bahasha, ikiashiria ni walimu ngazi ya sekondari .

Watu walio katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi mfano wa bahasha, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya sekondari.

Eneo la nje ya majengo yaliyotengenezwa kwa ustadi, pamoja na nguo zenye rangi ya bluu zilizoanikwa. Ikiashiria ni mazingira ya shule itumikayo kwa ajili ya utoaji wa elimu, ngazi ya sekondari.

Eneo la ndani ya chumba chenye meza zilizotengenezwa kwa ustadi zikiwa na mfumo wa maji, likiashiria ni eneo la maabara itumikayo kwa ajili ya utafiti wa kisayansi kwa shule za sekondari.

Eneo la ndani lenye meza zililopangwa kwa ustadi, zikiwa na mfumo wa maji aina ya mabomba, ikiashiria ni eneo la maabara litumikalo kwa ajili ya utoaji, na utafiti kwa elimu ya sekondari.

Watu walio katika eneo la ndani lenye meza iliyohifadhi mfano wa mafaili, vitabu pamoja na madaftari, ikiashiria ni mwanafunzi na mwalimu wa elimu ngazi ya sekondari.

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na mfano wa madaftari au vitabu pamoja na kompyuta mpakato. Ikiashiria ni eneo la madarasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani, lililopangiliwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu, ngazi ya chuo kikuu.

Watoto walioketi katika eneo la ndani, wakiwa wamevalia sare, huku mwalimu akiwa mbele ya chumba hicho. Ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu, ngazi ya shule ya msingi.

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi mfano wa madaftari au vitabu pamoja na simu janja, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo kikuu.

Watu waliyoketi katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi kompyuta mpakato ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.

Jopo la watu walioketi na kusimama katika eneo la wazi, wakiwa wameshika mfano wa madaftari au vitabu pamoja na kompyuta mpakato; ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya chuo.

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi vifaa mbalimbali kama kompyuta, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya chuo kikuu.

Jopo la watu walioketi katika safu zilizonyooka zenye meza zilizohifadhi mfano wa madaftari au majalada, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.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

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani , lililotengenzwa kwa ustadi ikaishiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo elimu ngazi ya chuo kikuu.

Jopo la watu lililoketi katika eneo la wazi lenye meza iliyohifadhi mfano wa vitabu au madaftari pamoja na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya chuo kikuu.

Watu walio katika eneo la ndani lenye meza ilozungukwa na kompyuta mpakato, huku mmoja akihutubia, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.

Jopo la watu walio simama katika eneo la wazi wakiwa wamevaa mavazi maalumu ya kuhitimu, ikiashiria ni wanafunzi wa elimu ngazi ya chuo kikuu waliohitimu.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

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na mfano wa madaftari pamoja na simu janja, ikiashiria ni eneo la darasa litumiwalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo kikuu.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

Watu walioketi katika eneo la ndani, lenye meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali pamoja na madaftari. Ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu, ngazi ya chuo kikuu.

Watu walioketi katika eneo la wazi, lenye meza iliyohifadhi mfano wa madaftrai au vitabu pamoja na kompyuta mpakato. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu, ngazi ya chuo kikuu.

Jopo la watu waliovaliwa vifaa kinga mfano barakoa, walioketi katika eneo la ndani wakiwa wameshika mfano wa daktari au kitabu, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.

Watu waliyoketi katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi mfano wa madaftari, simu janja pamoja na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.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

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi mfano wa madaftari pamoja na simu janja, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ngazi ya chuo kikuu.

Watu walio katika eneo la ndani lenye kitanda cha juu na chini pamoja na makabati, ikiashiria ni eneo la bweni litumiwalo na wanafunzi wa elimu ngazi ya chuo kikuu.

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye viti na meza zilizohifadhi mfano wa madaftari au vitabu, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya utoaji wa elimu ngazi ya chuo.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

Watu walioketi katika eneo la ndani , lenye meza zilizohifadhi mfano wa madaftari pamoja na simu janja, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya utoaji wa elimu ngazi ya sekondari.

Jopo la watu walioketi katika eneo la wazi lenye meza iliyohifadhi mfano wa madaftari pamoja na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya chuo.

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi mfano wa madaftari, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili mafunzo ya elimu ngazi ya chuo kikuu.

Jopo la watu, walioketi katika eneo la ndani kwa makundi, lililozungukwa na safu zilizohifadhi vitabu. Likiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ngazi ya chuo.

Watu waliosimama katika eneo la wazi wakiwa wamevalia mavazi ya kuhitimu wakirusha kofia, ikiashiria ni watu au wanafunzi wa elimu ngazi ya chuo kikuu.

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi mfano wa madaftari pamoja na simu janja, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo Kikuu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizo hifadhi aina ya kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi vifaa mbalimbali kama vile kompyuta, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ngazi ya chuo.

Watu walioketi katika eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye viti na meza zilizohifadhi mfano wa madaftari pamoja na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.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

Watu waliokatika eneo la ndani lenye kitanda cha juu na chini pamoja na makabati, ikiashiria ni eneo la bweni litumikalo na wanafunzi wa elimu ngazi ya chuo.

Watu walioketi katika eneo la wazi lenye meza iliyohifadhi mfano wa kompyuta mpakato pamoja na madaftari ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na madaftari pamoja na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu ngazi ya chuo kikuu.

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vifaa vya kieletroniki na mfano madaftari au vitabu, ikiashilia ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya mafunzo na elimu ngazi ya chuo.

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi mfano wa madaftari, simu mjanja pamoja na kompyuta mpakato. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa mafunzo ya elimu ngazi ya chuo kikuu.

Mtu aliyeketi katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na madaftari, vitabu, magazeti pamoja na vifaa vya kieletroniki, ikiashiria ni eneo la ofisi litumiwalo na walimu ngazi ya chuo kikuu.

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi mfano wa madaftari au vitabu, zikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo kikuu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani, lenye meza zilizohifadhi mfano wa madaftari, simu janja pamoja na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.

Watu waliovalia mavazi maalumu mfano wa sare, wakiwa katika eneo la ndani huku mmoja akiwa amekaa akinyolewa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya chuo.

Watu wameketi katika eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi wakiwa wameshika mfano wamadaftari au vitabu, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo kikuu.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu mfano wa sare walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali vya urembo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya juu.

Eneo la ndani liliotengenezwa kwa ustadi lenye jopo la watu wameketi, wakiwa wameshika mfano wa madaftari au majalada; ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.

Watu walio katika chumba cha ndani kilichohifadhi vifaa mbalimbali vya mbao, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

Watu waliovalia mavazi maalumu, walio katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta, likiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi mfano wa daftari au vitabu, ikiashiria eneo la darasa litumikalo kwa ajiliya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali vya kieletroniki na vipuri, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu, aliye katika eneo la ndani lililozungukwa na vifaa mbalimbali vya kielektroniki. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa mafunzo ya ufundi.

Watu waliovalia mavazi maalumu waliokatika eneo la ndani lenye meza iliyohifadhi vifaa mbalimbali pamoja na vipuri, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

Jopo la watu waliyovalia mavazi maalumu waliyo katika eneo lililozungukwa na vifaa mbalimbali vya ujenzi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya ufundi.

Watu waliyovalia mavazi maalumu pamoja na vifaa kinga kama vile miwani glavu wakiwa katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu, pamoja na vifaa kinga kama vile kofia, wakiwa katika eneo lililozungukwa na vifaa mbalimbali vya ujenzi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu walio katika eneo la ndani lililozungukwa na vifaa mbalimbali, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu pamoja na kifaa kinga mfano wa barakoa, aliye katika eneo la ndani ya chombo cha moto mfano wa gari, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

Watu walio katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali vya kielektroniki na vipuri, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu walio katika eneo la ndani, lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali vya kielektroniki iliashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

Watu walioketi katika eneo la ndani, lenye meza zilizohifadhi vifaa vya kieletroniki mfano wa komputa pamoja na komputa mpakato, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi .

Watu walio katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vifaa vya kielektroniki, pamoja na vipuri, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

Watu walio katika eneo la ndani la chumba chenye meza iliyozungukwa na vifaa mbali mbali vya kielektroniki na vipuli ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu aliye ndani ya chumba kilichozungukwa na vifaa mbalimbali vya kielektroniki, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliye valia mavazi maalumu, aliye katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa mafunzo ya ufundi.

Watu waliovalia mavazi maalumu walio ndani ya chumba chenye meza zilizohifadhi vifaa mbalimbali pamoja na vipuri, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

Watu walio katika eneo la wazi kwenye meza iliyo zungukwa na vifaa mbalimbali vya kieletroniki kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu waliovalia mavazi maalumu, walio katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu walioketi katika eneo la ndani, lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali pamoja na vipuri, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

Watu waliovalia mavazi maalumu mfano wa makoti yenye rangi ya bluu. Walio katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya utoaji wa elimu ngazi ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu aliye katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali vya kieleketroniki na vipuri, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu aliye katika eneo la ndani lenye meza iliyohifadhi vifaa mbalimbali vya kielektroniki. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliyoketi katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali pamoja na vipuli ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani, lenye meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali vya kieletroniki pamoja na vipuri; ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu waliovalia mavazi maalumu, pamoja na vifaa kinga kama vile; barakoa pamoja na glavu, walio katika eneo la ndani lililozungukwa na vifaa vya aina mbalimbali. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu walio katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafumzo ya ufundi.

Watu waliovalia mavazi maalumu walio katika eneo lililozungukwa na vifaa mbalimbali vya ujenzi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu, aina ya makoti yenye rangi ya bluu, walioketi katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali vya kieletroniki, kama vile kompyuta. Ikiashiria kuwa ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu waliovalia mavazi maalumu, walio katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi vifaa mbalimbali vya kielektroniki mfano wa kompyuta. Ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu waliovalia mavazi maalumu, walio katika eneo lililozungukwa na vyombo vya moto aina ya magari pamoja na vifaa vyake, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufundi.

Watu waliovalia mavazi maalumu waliyo, katika eneo lenye meza iliyohifadhi vifaa mbalimbali. Ikiasharia ni eneo la darasa, litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu walioketi wakiwa wamevalia mavazi maalum katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali vya kielektroniki na vipuri ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani wakiwa wamevalia mavazi maalum na meza zilizo na vifaa vya kielektroniki, mfano wa kompyuta, ikiashiria ni eneo la darasa litumikayo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vifaa vya kieletroniki kama vile kompyuta, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu, aliyeketi eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu, walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vifaa vya kielektroniki aina ya kompyuta, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ili katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa vya kielekroniki pamoja na vipuri, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu waliovalia mavazi maalumu walio katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu aliye ndani ya chumba kilichozungukwa na vifaa mbalimbali, vya kielektroniki ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu aliye katika eneo la ndani lililozungukwa na vifaa mbalimbali vya kielektroniki, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalum aliye katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali vya elektroniki na vipuri, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya elimu ya ufundi.

Watu waliovalia mavazi maalum pamoja na vifaa kinga kama vile barakoa, miwani pamoja na glavu, walio katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali. Ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu, walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu, walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vifaa vya kielectroniki, mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliye katika eneo la ndani mfano wa duka lililozungukwa na vifaa mbalimbali vya kielektroniki, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

Watu waliovalia mavazi maalumu mfano wa makoti yenye rangi ya bluu, wakiwa katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali na vipuri, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu waliovalia mavazi maalumu huku mmoja akiwa ndani ya chombo mfano wa gari, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya mafunzo ya ufundi.

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali pamoja na vipuri, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.